Hapo nikitazama naona mkulima mmoja ambaye amepanda mimea yake. Amekuja kuangalia jinsi ilivyo mimea yake imenawiri. Na nikitazama naona kama mimea yake itampea mazao mengi sana. Na nikimuona pia naona amebeba mahindi kwenye mkono chake.

Hapa nikitazama naona kama kuna ng'ombe. Na ng'ombe huyo anazaa. Naona kama kuna tochi inamulika. Nikiangalia nyuma naona kuna miti.

Hapa nikitazama naona kama ni hospitalini daktari mkubwa anaeleza wafanyikazi zake kazi zenye wanafaa wafanye kama wakiwa hospitalini. Hapo nyuma naona tarakilishi, hapo juu ya meza naona dawa.

Hapa kuna mtu mmoja anayebadilisha maziwa kutoka kwa kontena moja kuweka kwa kontena nyingine. Ukiona hizi kontena ambayo anabadilisha maziwa zimewekwa kwa mkokoteni. Huyu mtu amevaa helmet kichwani na jaketi nyeusi mgongoni.

Hapa nikitazama naona mmama amabaye ameinama. Inakaa ako ndani ya shamba yake. Naonoa mahindi ambazo zimepandwa na hapo chini naona mboga na kule nyuma pia kuna mahinidi na kule nyuma yake pia kuna miti ambazo zimepandwa.

Hapa natazama naona mkulima mmoja ambaye ananyunyizia ng'ombe yake dawa. Hapo kando nikiangalia naona kama kuna mahindi, na hapo nyuma pia naona mjengo ambayo imejengwa. Hii inakaa kama ni nyumba ya ng'ombe yake.

Hapa kuna wakulima watatu, mmoja amekaa anakaa mzungu. Amevaa gambuti kwa mguu nyeupe. Wote wamevaa ovarol nyeupe na kofia.

Hapakweli kuna mama anayefanya ukulima. Hili ni kama anapanda vitu zingine na ndizi na nyumba yake iko hapo kando. Hajavaa chochote kwa mguu na hufanya kazi zake kwa utaratibu.

Hapa nikitazama naona kama kuna ndizi mbili ambazo zimeiva lakini zimeiva kwa wingi, na pia kuna lingine moja pale ambayo hazijaiva, hizi mbili zimeiva zote lakini nikitazama zinataka mtu azi...

Hapa nikitazama naona watu wakiwa kwenye jikoni, naona sufuria na watu wengi ambao wameelekeza ili wapakuliwe chakula. Hapo chini naona sufuria ingine inaekwa hapo chini, ingine pia juu ya jiko.

Hapa ni shambani. Kumeekwa ndizi na hizi ndizi zimemea na hadi zimezaa watoto watatu. Hawa watoto wao watatu bado haijaiva. Na pia zinatolewa hapa ziende ziekwe ziive.

Hapa naona kama ni shamba la ndizi. Naona ndizi ambazo zinepangwa. Nikitazama hapa naona kama kuna miti. Nikitazama hapa chini nalna mchanga na kabeji ambazo zimepandwa.

Hapa nikitazama naona kwamba kuna wamama ambao wamesimama. Wanapakua chakula kwenye sahani. Nikitazama pale naona kama kuna miti na kuna vyumba pia. Nikitazama huku pia naona kama kuna sufuria na beseni. Nikitazama naona kama kuna kijiko.

Hapa nikitazama naona kama hii ni shamba la ndizi. Hii ndizi ni kubwa sana na imeshikiliwa na mti ingine. Nikitazama huko nyuma naona miti nyingi ambazo zimepandwa pia.

Hapa nikitazama naona ndizi mbili ambazo zimewekwa juu ya meza na iyo meza imepakwa rangi ya nyeupe na kuna laini ambazo zimewekwa na hii ndizi pia naona imefanya kupasuka.

Hapa ni barabarani, barabara hili lina vitu kama magari tofauti tofauti. Na pia kuna mtu anayeendesha pikipiki anayebeba mtungi ya kupeleka maziwa mahali tofauti tofauti. Pia kuna mtu mmoja anayetembea kando ya barabara. Upande pia kuna barabara ingine, watu wanatumia kuendesha magari yao.

Kuna ule, uendeleshaji kwa kuuza mmh ndizi kwenye kibanda na mwenye anaye uza ni mama. Anachana ndizi zake kwa utaratibu ili kuzio, zikue na uono za kawaida ama za uvutaji.

Hapa nikitazama naona kama gari imebeba ndizi. Inakaa hizi ndizi zinapelekwa kwenye soko. Huyu mkulima ametoa mazao yake ili aende akaone jinsi mazao yake itamletea faida.

Hapo nikitazama naona ni kama kuna shamba la ndizi. Ndizi hizi zimepandwa. Ukiangalia hapo nyuma naona ni kama kuna nyasi huko nyuma kuna jumba ambalo nimejengwa na hapo chini kuna maua.

Hapa nikitazma kuna mama amebeba mtoto mgongoni. Nikitazama pia huko naona kuna watu wamesimama. Mbele naona kama kuna magari. Nikitazama huko naona kama kuna mandizi na kuna watu wanataka kukata mandizi.

Hapa nikitazama naona shamba la ndizi. Hapa kwenye shamba kumepandwa vitu vingi. Kuna ndizi na mimea zinginezo na hii mchanga inaeleza vitu ambazo zimepandwa kama zikona afya nzuri.

Hapa nikitazama naona kama hapa ni shamba la ndizi. Hapa kwenye shamba la ndizi pia kuna miche ambazo zimepandwa. Hapo nyuma kuna pia nyasi ambazo zimepandwa.

Hapa kuna ndizi nyingi ambazo zimewekwa chini. Zingine bado zinapelekwa kwa gari ya samawati na pia zingine zinapelekwa huko kwa gari kijani . Kuna mtu mmoja ambaye anasimama hapa. Kuna mtu mmoja pia ambaye ako kwa gari hiyo ya samawati na mwingine anazichukua akiziweka chini.

Hapa ni kitazama naona nikama shamba la mahindi na hapa kwenye hii shamba naona kama hizi mahindi ya huyu mkulima imeshikiliwa na wadudu na inaharibu mimea yake na pia inaeka mimea ili ikauke.